Huku ni uwanjani ambako kuna maua yamezunguka. Kuna mtungi meusi, kuna miti nyuma iloyomea Kwa wingi

Huku ni ofisini ambapo kuna meza zilizoekelewa tarakilishi nne, kuna viti vinne, kuna dirisha zimefunguliwa.

Hiki ni kitabu cha Health, safety, and manners cha darasa la pili. Kimechorwa watoto wanne, mmoja wao akicheza na uzi, wengine wao wakivalia vitu vya kuogelea, mwingine akiongea na simu.

Huu ni ufuu wa bahari ulio na maji madogo, kuna watu watatu wamesimama ,mmoja akiwa ameketi kwenye boti, nyuma Yao kuna miti iloyomea mingi.

Hawa ni wanariadha wanaonekana wachovu, wengine wenye furaha kwa kushinda wanashangilia timu yao Kenya, mmoja amejifunika macho amevalia shati nyekundu, mwingine anaitwa Kimani.

Kuna uwanja ambao umezingirwa na maua. Nyuma yake kuna nyumba iliyo na mlango na madirisha. Umechorwa wanyama wa pori kama vile chui, Ndovu, Twiga, Kangaruu.

Huku ni ofisini, ambako kumewekelewa tarakilishi juu ya meza yenye bodi. Kuna viti wanavyovikalia watumizi. Kumewekwa karatasi shashi juu ya kabati. Mlango umefungwa.

Huku ni baharini, ambako kuna meli juu ya maji. Kuna miti iliyo kando, iliyofungwa na kamba. Kuna mtu aliyeketi anaonekana kuwa shabiki wa Kenya. Ana poster mkononi.

Hiki ni kitabu chenye hadithi fupi fupi moja yao ikiwa ni yenye inayoongelea nobody ambaye ni panya nyingine inaongelelea kuhusu njia mzuri ya kukula unapokuwa sebuleni inaonyesha mzazi, wazazi wawili, watoto na chakula ambacho kipo mezani wanachokikula.

Huu ni uwanja wa michezo tofauti tofauti. Unaoendelea humu ni mchezo wa baiskeli unaoendeshwa na mtu aliyevalia nguo nyeusi iliyoandikwa Kenya. Nyuma yake kuna viti wanavyo vikalia mashabiki.

Kuna posta iliyoandikwa fire assembly point iliyoekelewa chini, nyuma yake kuna mtungi wa maji uliojengewa vizuri, kuna miti mingi iliyomea.

Humu ni ofisini ambako kuna tarakilishi mbili zimeekelewa kwenye meza nyeupe kuna vitabu vingi ambavyo vina tunza rekodi.

Humu ni darasani ambapo kuna locker na viti za wanafunzi, kuna ubao mweupe, kuna rula, kuna kabati ambapo thermos imewekwa, kuna veranda.

Mtu huyu ameanguka chini na kuinua vumbi. Amevalia shati nyeusi. Ako katika uwanja. Nyuma yake, kuna viti ambavyo watu hukalia kuona wachezaji wakicheza.

Nyumba kubwa, iliyo na mabati mekundu inaonekana kwa umbali. Kuna nyasi zimemea. Kuna maua kando yake. Kuna mti uliopandwa karibu na hizi nyumba.

Huku ni baharini ambako kuna binti aliyevalia shatinyekundu iliyoandikwa Kenya. Inaonekana kuendesha boti iliyo juu ya maji mengi. Kando yake kuna nyasi inaonekana kwa umbali.

Huu ni uwanja wa michezo ambako mchezo unaoendelea ni wa kukimbia . Kuna wanariadha wawili, mmoja akiwa amelala chini mwingine ameinama amemshikilia hakinya chini.

Huku ni uwanjani ambako kuna watu watatu. Mmoja akiwa mwenye afya wengine watatu wakionekana wakiwa na ulemavu wa miguu moja. Wanatembelea kwa fimbo mbili. Nyuma yao kukiwa ni viti wnavyovikalia mashabiki.

Huu ni ukurasa wa kitabu unaoongelelea matumizi ya hiki na hivi. Kwa mfano; hiki ni kitabu -hivi ni vitabu, hiki ni kiatu- hivi ni viatu.

Huku ni darasani ambako kuna viti wanavyovikalia wanafunzi na wanavyo viandikiwa, kukiwa kumeekelewa makaratasi vitini, kuna madirisha yameekwa pazia nzuri, kuna ubao.

Huku ni baharini ambapo kuna mtu ameketi kwenye boti anaendesha. Kuna maji mengi yanayomzunguka, nyuma yake kukiwa na mimea inayoonekana kwa umbali.

Huu ni ukurasa wa kitabu uliochorwa gari linaloitwa lori limebeba mchanga ulio mzito chini yake kuna gari ya moshi inayopita kwenye reli imebeba mabewa mengi.

Nyumba hii imejengwa kwenye uwanja mkubwa. Ina mabati mekundu. Inaonekana kuwa ni ghorofa yenye ghorofa moja. Ina dirisha mingi na milango mitatu ya kuingililia ndani.

Huku ni darasani ambako kuna viti vya wanafunzi ikiwa imeunganishwa cha kukaa nacha kuandikia, kuna ukuta iliyopakwa rangi inayoendeza na dirisha iliyofunguliwa.

Huku ni uwanjani ambako kuna watu wanaokimbia kuna wenye wameketi ,kuna wenye wameinama ,kuna nyasi, kuna viti, nyuma yao kuna miti iliyomea kuna hema iliyowekwa.

Kuna meza mbili zilizoekelewa tarakilishi nne, kuna faili za ku keep rekodi, kando yake kuna viti vitatu ambavyo wanavyokalia watu wanavyovitumia.

Watu wengi wameketi kwenye wheelchair wakiwa wamevalia nguo zimefanana zilizoandikwa Kenya nyuma yao kukiwa kumejengwa vizuri. Kuna miti, mimea kandokando, ikiwa kuna nyumba kubwa iliyojengwa ikiwa ni ya ghorofa.

Huku ni uwanjani ambako kunaonekana kuna mchezo inaendelea. Kuna posts zimesimama. Kuna mama ameketi kwenye wheelchair . Anaonekana kurusha mshale. Kuna mtu aliye nyuma yake ameinama. Kando yake kuna waliosimama kujionea mchezo huu.

Hapa ni mezani ambako kumeekelewa kitabu cha 'Nyota ya Kiswahili' cha darasa la pili, kimechorwa watu wawili ambao wako juu ya farasi.

Ubaoni kumeandikwa agenda ya kuongelea, itafanywa mnamo tarehe kumi na nne, mwezi wa tatu, mwaka wa elfu mbili ishirini na tano, watakao hudhuria wako.

Huku ni uwanjani, watu watatu wamesimama, washabiki wako nyuma wanasheria timu ya Kenya. Wana camera wanapigwa picha. Wanaenda kama wameshikana mikono. Mmoja anaitwa Kimani yeye ni shabiki wa Kenya. Anataka kukimbia mai..

Hili ni jumba kubwa lililo la ghorofa, limejengwa kwa chuma lina milango, lina dirisha. Nje kuna uwanja uliopandwa maua na mti.

Watu watatu wanaonekana kutembea na fimbo ambao kila mmoja wao hana mguu. Wanaonekana kucheza mpira, kuna mchanga, nyuma yao kuna ukuta uliojengwa kwa matofali.

Huu ni ukurasa wa kitabu, ambao unaongelelea kuhusu, usafi wa mwanadamu. Kuna watu wamechorwa, wakichanua nywele, wengine wakijipanguza kwa towel .Kuna viatu, kuna vichanuo, kuna nguo, kuna sabuni.,

Mtu huyu aliye katika miguu anaendesha baiskeli kwenye barabara. Kando yake mimea kama vile miti iliyopandwa na nyasi zinazomzunguka. Amevalia nguo nyeusi kutoka juu hadi chini.

Huu ni uwanja wa michezo ambako kunaendelea mchezo ni wa watu walemavu wasiokuwa na mguu. Wanaonekana wakicheza mchezo wa kandanda. Kuna mpira, kuna neti.

Michezo ya wanariadha inaendelea ambapo kuna wachezaji wanne wanaonekana wakikimbia. Wako uwanjani nyuma yao kuna watu walio simama kuna uwanja uliomea nyasi mashabiki.